Baharini kukiwa na maji pomoni. Meli tofauti zikiwa na abiria wengi wanaosafiri ng'ambo ya pili. Kando yake ni majumba makubwa ya kifahari pamoja na miti ya aina tofauti.

Uwanja wa ndege ulio na ndege yenye madirisha mengi na maandishi meupe. Mbele yake ikiwa ni mhudumu aliyeshikiliwa bendera tayari kumuelekeza rubani mahali pa kuwekea chombo hicho.

Jengo la kisanaa Fort Jesus . Ndani yake kuna mtu aina ya mwanaume aliyevaa shati nyeupe, suruali nyeusi. Amekalia kwa aina ya zana za vita.

Msalaba mkubwa mweupe ulio karibu na paa lenye rangi ya samawati. Madirisha mengi, pamoja na nembo iliyoandikwa karibuni katika Kanisa la P.C.E.A. Makupa.

Watu mbalimbali wakiwemo wasichana kwa wavulana wameinua mikono yao wengine wakiwa na simu wakishabikia ushindi wa kikundi fulani cha uchezaji.

Mahali hapa kuna sheria kuwa kuna utupaji wa takataka. Kuna majumba kando yake yaliyoekwa seng'eng'e ya mabati pamoja na gari lililoegeshwa.

Watu wengi ikiwemo mmoja aliyevaa chapa iliyo na maandishi Kura kwa Moi na nembo ya jogoo iliyoandikwa KANU mweusi.

Manthara haya yanaonyesha ni mahali pakavu. Kuna mchanga wa rangi nyeupe, pamoja na vibanda vilivyoezekwa kutumia makuti na miti membamba. Kuna mtu anayeashiria kuangalia mahali hapo, akiwa amevaa shati ya samawati.

Hili linaashiria kuwa ni hoteli. Kuna wahudumu waliosimama wakiwahudumia wateja wao. Viti pamoja na meza zilizoandaliwa. Kuna paa lililo na taa ndogo.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga mweupe na taka zilizozagaa pembeni. Watu wawili, mmoja amevaa kaptura nyekundu, mwingine shati jeupe. Maji yanaonekana kuwa na mawimbi makali.

Watu ni wengi ikiwemo wanawake kwa wanaume. Wamenyoosha mikono kumaanisha kushangilia ushindi wa kikundi fulani cha mpira. Wamevaa mashati mekundu, meusi wakashikilia bendera ya Kenya.

Jengo kubwa ndani yake kukiwa na biashara tofauti moja wapo ni ile ya uuzaji wa nguo. Watu wengi ikiwemo mtoto mdogo alievaa fulana nyekundu.

Hapa ni baharini, kuna maji mingi mno yaliyojaa pomoni. Juu yake ni meli iliyobeba vyombo vilivyo na rangi ya samawati.

Watu wawili wako ufuoni mwa bahari, ikiwemo msichana na mvulana, inaonekana kuwa ni wapenzi. Kuna maji na anga inadhihirisha kwamba ni masaa ya jioni, maana kuna jua apo linaelekea kutokomea.

Hii ni nembo ya Kenya, nambari zilizoandikwa 530 rangi nyeupe na nyekundu, iko kwenye reli.

Vibao vilivyo na maandishi madogo meusi, vinavyoashiria kuwa ni Diani Reef, manthari yake inamiti mingi mifupi iliyo na rangi ya kijani, minazi mirefu.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe mikavu. Mbele yake kuna watu waliosimama. Kwa umbali kuna maji yanayoonekana kupigwa na upepo wa mawimbi, kuna dau lililowekwa ndani yake.

Bahari hii ni ina maji yaliyojaa pamoja, ndani yake kuna meli mbili tofauti. Zimebeba abiria zikiwa na rangi ya samawati. Kando yake kuna mabango makubwa yanayoashiria uuzaji wa bidhaa fulani.

Hiki ni kiwanja cha ndege, iliyo na madirisha mengi, rangi nyeupe nyeusi. Watu wako chini, tayari kuabiri ndani ili waweze kusafiri.

Kuna bwawa ndogo la kuogelea lililo karibu na jumba kubwa la ghorofa lililo na rangi nyeupe, kando yake ni mimea iliyopandwa aina ya miti iliyo na majani madogo.

Jengo hili linaashiria kuwa ni la kanisa la mavuno. Ndani yake kuna mchungaji aliyesimama mbele yao na kipaza cha sauti. Kuna wengine walioketi chini wakimsikiliza.

Watu wengi waliokuwa uwanjani wavulana kwa wasichana, wakishabikia timu ya uchezaji. Mashati yao ni ya rangi nyekundu, nyeusi na maandishi meupe yaliyoandikwa Kenya.

Gari hill refu la kubebea mizigo lina tundubare iliyofunikwa juu yake ya rangi kijani pamoja na kichwa chake kikubwa cheupe.

Chapaa hii iliyo na mchoro wa njiwa inaashiria kuwa hili ni kanisa la Nyali lililofunguliwa Abednego pamoja na Elizabeth Ongoma mwaka wa elfu mbili kumi na saba juni tarehe kumi na moja.

Hii ni sehemu ya bahari iliyo na maji yaliyojaa pomoni. Kuna aina nyingi za meli ikiwemo moja iliyo na rangi nyeupe na mstari wa samawati. Ina madirisha mengi kuanzia juu mpaka chini.

Matatu hii ni ya kubeba abiria. Ina maandishi makubwa yaliyo mbele yake. Kando yake ni majengo marefu pamoja na mahali pa kukulia pizza . Chini kuna anga ilio na mawingu yaliyotulia ya rangi nyeupe.

Juu ya meza hii, kuna aina ya vyakula ikiwemo kikombe cha chai. Kuna mitai, bhajia, mahamri, matobosha, viazi karai pamoja na jug .

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga mweupe pamoja na maji yaliyo na upepo mkali sana. Ndani yake kuna dau la kuendesha abiria.

Ufuoni mwa bahari mchanga mweupe ulioashiria kuwa na unyevu wa maji. Juu yake ikiwa ni nyayo za mtu aliyepita pamoja na alama za viatu.

Ya bahari yenu kuna dau lililoandikwa Bahati. Kando yake ni majumba makubwa ya ghorofa yakiwa na rangi nyeupe pamoja na mabati meusi. Kuna miti tofauti ikiwemo.

Jengo hili la kuabudia ni la kikristu. Lina mlango mkubwa uliochorwa msalaba. Kuta zake zimepitishwa rangi nyeupe kote pamoja na madirisha na mabati.

Mahakama Kuu nchini Kenya inaelezea kwamba, watu walio na wapenzi wa jinsia moja, wana uwezo wa kufanya chochote mahali popote, bila kuzuiwa na mtu yeyote.

Minazi mirefu iliyo na matawi membamba, chini yake ni vibanda vilivyo jengwa kutumia minyaa pamoja na paa za makuti kando ni bahari iliyojaa maji na upepo.

Maandishi yaliyochorwa kutumia kalamu nyeusi ya kiarabu. Lango kuu lililofungwa kutumia kamba nyekundu kuashiria kuwa jengo hili linaenda kufunguliwa. Vitambara vilivyopangwa juu yake vya rangi nyeupe, nyekundu, kijani, jeusi.

Jengo ni la Huduma Kenya. Liko na aina nyingi ya rangi ikiwemo, nyeupe, nyeusi, nyekundu, kijanikibichi. Watu wa kila aina wapo mbele wanatembea.

Wanawake hawa walio na misongo ya aina tofauti wamevaa mashati meupe yaliyo na chapaa ya kushabikia kikundi cha uchezaji cha Gor Mahia.

Bahari iliyo na maji yenye mawimbi makali sana. Anga inaonyesha mawingu meusi yanayoashiria kuwa hali ya hewa ni mbaya.

Kiwanja hichi kinaashiria waumini wa dhehebu la kiislamu wakiwa wanaswali. Wamevaa kanzu nyeupe pamoja na kofia tofauti.

Kituo hichi ni cha utoaji huduma mbalimbali kwa wananchi. Kuna watu tofauti walioko, ikiwemo wanaume na wanawake waliovaa mashati meupe na mekundu. Kisha kuna mtu anayeelezewa kuhusu kituo hicho.

Kituo hichi kinaashiria kuendeleza huduma bora kwa watu tofauti. Ndani yake kuna mwanamke amesimama aliyevaa shati jeupe na mistari mwekundu pamoja na suruali leusi.

Hili linaashiria kuwa ni makazi ya mtu. Limejengwa kutumia paa la makuti pamoja na udongo. Nje yake kuna watu tofauti, ikiwemo mwanamume mmoja aliovaa shati la samawati pamoja na kofia.

Bango hili lililowekwa kando ya mti mrefu wa umeme linachapaa inayoashiria kuwa kuna sehemu ya kuhifadhia tamaduni zetu la Rabai.

Kabati iliyopangwa vitu vya kutumia umeme ikiwemo pasi za kupigia nguo, meko pamoja na vingine tofauti. Kuna mtu kwa mbali akiwa amesimama.

Kuna maandishi ya kiarabu yanayoashiria kuwa ni msikiti, jengo hilo lina rangi nyeupe iliyopakwa. Kuna waya za umeme zinazopita katika barabara hiyo, kando yake ikiwa majumba makubwa ya kuishi.

Michanga hii meupe ikiashiria ni ufuoni mwa bahari. Minazi mirefu yenye matawi membamba yenye rangi ya kijani. Kando yake ni majengo marefu pamoja na miti ilioko.

Hapa ni bahari, ikiwa na maji mengi mno yaliyojaa pomuni. Kuna meli mbili tofauti, zikiwa na rangi ya samawati, moja ikielekea…

Ufuoni mwa bahari, maji mengi sana yanayobebwa na upepo, kuashiria kuna mawimbi makali mno. Kando yake ni mchanga ulioloa.

Bahari, iliyo na maji yenye mawimbi ya upepo mkali. Kuna dau lililoko ndani. Minazi iko kando mirefu, pamoja na mimea mengi ikiwemo mifupi na mirefu.

Nyasi fupi iliyotapakaa yenye rangi ya kijani. Miti aina aina kama vile minazi mirefu, taa inayoelekea kwenye lango kuu la hoteli hiyo.

Gari hili la ubebaji wa mizigo limefunguliwa na kuna tingatinga kando yake zikiwa zinataka kutoa vitu kutoka ndani humo.

Ufuoni mwa bahari mchanga unaonekana kulowa, maji yanaonekana kuwa kuna upepo mkali sana. Anga inaonyesha mawingu yaliyoko na mvua.

Gitaa ndefu nyeusi iliyo na maandishi yenye chapa ndogo nyeupe imeezekwa kwenye ukuta wenye rangi ya kijivu.

Jengo hili ni la ghorofa. Juu yake kuna kibao kilichoandikwa ni kanisa la pentekosti mombasa. Chini kuna watu wanaotembea ikiwemo mzee aliyevaa shati jeupe na kaptura ya kijivu pamoja mtoto anayetembea.

Hapa ni ufuoni wa bahari. Kuna mchanga ulio na unyevu. Kuna maji ambayo yanaashiria kupigwa na upepo mkali. Jua lilnaonekana kutokomea kwenye anga.

Ufuoni mwa bahari. Mchanga mweupe uliolowa. Ndani ya maji kuna baadhi ya watu wanaoogelea. Kuna aina ya dau mbili, nyeupe.

Ufuoni mwa bahari kukiwa na maji yanayoashiria kuwa kuna mawimbi makali. Kando yake ni mchanga mwingi mweupe uliechipuka mimea midogo ya rangi ya kijani.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe, taka zikizozagaa sakafuni, mabuti matatu yaliyowekwa, miti yenye rangi ya kijani iitwayo minazi.

Hili linaashiria kuwa ni ofisi. Lina viti vyeusi, meza nyeupe, juu yake kukiwa simu, vitabu, kalamu na watu walioketi wakihudumu.

Kuna meli mbili tofauti zikiwa ufuoni mwa bahari. Moja ni ndefu na nyingine ni fupi. Zina rangi ya samawati pamoja na milingoti mirefu.

Hiki ni kituo cha kuhudumia watu mambo mbalimbali, kuna posta kuna watu wamesimama waliovaa mashati meupe yaliyo na rangi nyekundu pamoja na suruali nyeusi wakiwa wanaelezewa.

Hichi ni kiwanja kilicho na rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu na kijani. Kuna wachezaji walioko ndani ya kiwanja hicho wakiashiria kucheza mchezo wa kuvuka. Mmoja wao akiwa ameketi.

Dau hili liko ndani ya bahari. Linaashiria kuvuka ng'ambo nyengine. Limebeba takriban watu wanne ikiwemo dereva mmoja, abiria watatu.

Reli iliyotengenezwa na vyuma. Kando yake ni mawe madogo madogo. Kichwa cha gari moshi kinapita juu juu kikiwa na cha paa nyeupe nyekundu na samawati.

Gari hili kubwa lina kichwa chenye rangi nyeupe, limebeba bidhaa zilizowekwa ndani ya container , na lina magurudumu zaidi ya sita.

Jumba hili refu la ghorofa linaashiria kuwa ni la dhehebu la dini maalum kwasababu limeandikwa maandishi ya kiarabu yaliyo kwenye zulia ya rangi ya kijani.

Vifaa hivi vimetengenezwa kutumia miti: kuna viti, kuna meza, kuna kitu cha kuekelea vyombo ama viatu. Kando yake kuna gari lililo na kioo.

Kuna mchanga mwingi, seng'eng'e yenye rangi nyeupe, minazi mirefu yenye matawi mapana, miti mingine midogo yenye majani membamba pamoja na njia ya kuingilia.

Barabara iliyokuwa na aina tofauti ya vyombo vya usafiri ikiwemo basi refu, gari dogo lenye rangi nyeupe. Kando yake kuna mtu anayeonekana kutembea.

Bahari iliyojaa maji kuna aina mbili za meli zikiwa zimepakwa rangi ya samawati, nyeupe. Kuna abiria walio ndani pamoja na mizigo.

Mchanga mweupe ulio na unyevu wa maji na alama za nyayo za watu. Kwa umbali ni majengo yaliyojengwa kutumia paa za makuti pamoja na minazi ilio na majani membamba.

Kuna mtu aina ya mwanaume aliyevaa shati ya kijani. Hapa inaonekana kuwa ni huduma ya pesa yenye chapa ya Airtel ambapo unaeza hudumiwa kutoa ama kuingiza pesa.

Barabara hii pana ina njia za mkato zinazoelekea ndani ya jengo hilo. Nje yake kuna manyasi mafupi ya rangi ya kijani pamoja na taa.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga mweupe uliolowa, kuna maji yanayoonekana kubebwa na upepo na kwa mbali kuna mawimbi yanayopiga anga yake ikidhihirisha mawingu yanayomaanisha kuwa kuna mvua.

Duka la kuuzia vitu vya kuvaa mwilini ikiwemo nguo za wanaume kama mashati, suruali, saa za mkononi na viatu.

Mchanga huu ni mweupe, ulio na mimea tofauti. Kuna vibanda vidogo vilivyoekezwa, vyenye paa la makuti. Kando yake ni minazi mirefu mno, iliyo na rangi ya kijani.

Hichi ni kiwanja, kina watu wengi walioketi kwenye viti wakiwa wamevaa rangi nyeupe na ya kijani nyeusi. Wana maandishi yaliyoandikwa KDF .

Msikiti huu ni wa gorofa. Ndani yake ukiwa na watu tofauti, ikiwemo wanaume waliovaa mashati meupe na kofia. Chini yake kuna zulia la kijani.

Huu ni ufuoni mwa bahari, kuna mchanga mweupe, mtu mmoja aliyesimama anayeashiria kua mmasai amevaa shuka leupe pamoja na lekundu. Kuna minazi mirefu na maji yanayopigwa na ...

Hili ni dau la vioo lina nambari ya simu pamoja na rangi mbili tofauti: nyeupe, samawati na nyeusi. Watu wanaonekana wakiliabiri dau hilo.

Gari kubwa sana aina ya lori, lililobeba mzigo mzito uliofunikwa na karatasi jeupe pamoja na la kijani. Liko kwenye barabara ya lami.

Kiwanja hiki kina watu tofauti. Wengine wakiwa wameketi, baadhi wakiwa wachezaji wa mpira. Mmoja ameshikilia mpira mwingine anamsimama ili kuzuia kupitisha.

Watu wengi, baadhi wakiwa wameinusha mikono yao, wanashangilia ushindi wa kikundi fulani cha uchezaji. Wameshikilia bendera ya nchi tukufu ya Kenya, wamevaa miwani.

Siko hili liaashiria makazi ya watu. Paa lake limejengwa kutokana na makuti huku ukuta ukiwa ni wa udongo pamoja na mawe madogo. Kuna nyasi njee refu zenye rangi ya kijani.

Mchanga mweupe unaashiria kuwa na ufuoni mwa bahari, miavuli mikubwa ya kuzuia jua imefungwa na kuwekwa chini. Kando yake ni minazi mirefu pamoja na jengo lililo na paa la makuti rangi nyeupe na madirisha.

Michanga hii iliyojaa meupe inadhihirisha kuwa ufuoni wa bahari, juu yake kuna minazi mirefu iliyomea yenye matawi mapana miembamba, kando yake ni miti minono mfano wa mkorosho.

Kasri kuu, iliyo katikati ya majumba yaliyo na rangi nyeupe na samawati. Chini yake ni gari lililoegeshwa pamoja na miti ya mimea iliyopandwa kwenye vibakuli.

Hapa, ni ndani ya bahari. Kuna watu wanaoonekana waki wakijivinjari kwa njia ya kuendesha magari yanayotembea ndani ya maji.

Watu wengi aina ya wanaume wakionekana kuwa wachezaji wanaopasha misuli kabla ya kuanza kucheza, wamevaa sare za kufanana pamoja na viatu na soksi.

Mlango uliotengenezwa kwa madoido chini yake kukiwa na mazulia yanayotumiwa na waislamu kuswalia. Mbele yake ni dirisha kubwa lililojengwa kwa muundo mzuri wenye rangi ya samawati.

Watu watatu ikiwemo Daktari Raila Odinga pamoja na wenzake wawili; mmoja mwanamke, mwengine mwanaume. Wameshikilia kamera.

Bomba la chuma kubwa linalotumika kupitisha maji. Seng'eng'e iliyotengenezwa na waya. Kando kuna mimea yenye majani madogo ya kijani.

Kiwanja cha ndege ilio na rangi nyeupe na mstari mwekundu na madirisha mengi mno. Baadhi ya watu wakiwa wanapanda ili kuabiri. Kando yao ni mwelekezi aliyesimama.

Watu wengi wakiwa kwenye barabara ya lami wanaonekana kufanya maandamano. Wameshikilia bango lililo na picha ya Raila, limeandikwa Raila, Kalonzo 2007. Kando ya ni vibanda vilivyo na bidhaa mbalimbali za kuuza.

Hili ni dhehebu la dini fulani, ndani kuna watu, wengine wakiwa wanatumia vipasa sauti kuimbia. Wamevaa mashati marefu meupe, tai nyekundu, na suruali nyeusi, wengine wakiwa kando wakijadiliana, baadhi yao wakiwa wameketi chini.

Hii ni aina ya hoteli iliyojengwa juu ya maji. Imejengwa kutumia miti iliopakwa rangi nyeupe. Ndani yake kuna watu tofauti wakiwa wamepiga foleni ili kuhudumiwa.

Hapa kuna meli mbili tofauti zikiwa zimebeba abiria: moja ikiwa inaenda upande mwingine na nyinyine inashukisha watu kutoka ndani. Ziko ndani ya maji.

Huu ni mti mkubwa wa mkrimasi una bango lililoandikwa msikiti wa Kongo mnakaribishwa nyote kando yake ni vibanda vilivyoezekwa paa za makuti.

Juu ya meza hii, kumeekwa aina ya vyombo vya jikoni ikiwemo kibakuli cha kuwekea chakula ili kisipoe, vikaango vya kukarangia mayai.

Manthari haya yanaonyesha kuwa hotelini kuna dimbwi dogo la maji ya kuogelea, vibanda vidogo viliojengwa kutumia makuti, majumba makubwa ya ghorofa yaliyo na rangi nyeupe, pamoja na minazi iliyo kando yake.

Hino ni bahari iliyojaa maji pomoni. Kuna meli aina mbili zinazosafirisha abiria pamoja na magari, baiskeli na pikipiki. Ni za rangi ya samawati. Kwa umbali kuna majengo marefu.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna michanga mieupe pamoja na mimea iliomea kando. Kuna aina tofauti ya miti ikiwemo minazi mirefu ilio na majani membamba.

Bahari iliojaa maji pomoni. Meli mbili zilizobeba vitu tofauti moja ikiwa na watu juu na chini pamoja na magari, ina rangi ya samawati.

Huyu ni rais wetu wa Kenya mheshimiwa William Ruto akiwa na mkewe Racheal kwenye sherehe la uapishaji, ameshikilia bibilia.

Bahari iliyogawanyikwa mara mbili nchi kavu na kwenye maji. Miti mingi ya rangi ya kijani ikiwemo minazi mirefu, manyumba yaliyoezekwa kutumia kuta za...

Hapa ni ufuo wa bahari. Kuna michanga meupe, dau, takataka zilizozagaa, mimea iliyomea. Kuna miti kama vile minazi iliyokua na matawi marefu.

Wamama wanaonekana wakitumbuiza wageni flani wamevaa maleso yaliyowafunika mabegani pamoja na kiunoni. Kuna gari, viti na hata miti tofauti.

Baharini kukiwa maji yaliyojaa pomoni ndani meli ziko za kila aina mojawapo ikiwa ufuoni kuabiri abiria ingine ikiwa katikati kupeleka wengine ng'ambo nyingine.

Hii ina maandishi ya kiislamu juu yake. Kisha mengine yaliyoandikwa kuwa ni msikiti wa Yesu Kristo mwana wa maria. Kando yake kuna mtu aliyesimama anayeashiria kuyasoma.

Hawa, ni wachezaji muziki wa kabila maalum. Ni wazee wanaume. Wanapiga ngoma. Wamevaa mashati mekundu pamoja na vikoi vya samawati.

Mahali hapa kuna ashiria ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga wa rangi nyeupe pamoja na mimea midogo midogo iliyomea. Kuna maji yanayoashiria kubebwa na upepo.

Kituo hichi ni cha kutolea huduma tofauti. Kina viti vilivyopangwa kwa njia ya mstari. Ndani yake kuna watu wengi mno walioketi kungoja kuhudumiwa.

Jengo hili lililojengwa karibu na bahari linaashiria kuwa ni hoteli. Kuna vitanda na viti vya kuketia. Kwa umbali ni boti pamoja na bahari.

Dhehebu refu linaloashiria kuwa ni msikiti. Watu wengi wameketi nje ya lango hilo wakiwa wamevaa makanzu ya rangi nyeupe na kofia. Kando yake kuna mazingira yaliyo na manyasi yenye rangi ya kijani.

Manthara haya yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kujivinjari. Kuna majengo yaliyojengwa kutumia paa za makuti, kuna minazi mirefu mno. Kando yake kuna majani tofauti tofauti, pamoja na manyasi yaliyo na rangi.

Hili ni dhehebu hekalu la wahindi. Ndani yake kukiwa na sanamu za wanawake kwa wanaume walioketi, wamevishwa maua pamoja na mataji juu ya vichwa vyao. Kuna madirisha makubwa na vyombo vya chuma.

Jengo la ghorofa linalofanyiwa ukarabati. Kuna mtu aliyepanda kutumia ngazi, anapaka rangi. Wengine wakiwa chini wakitembea. Magari yaliyomo chini, ikiwemo bajaji na lingine dogo.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe taka zilizozagaa sakafuni, kwa mbali kuna hoteli iliyojengwa na paa la makuti, viti vilivyowekwa chini yake pamoja na miti mirefu.

Hili ni gari lililoko kwenye barabara. Lina bango linaloshiria kwamba limebeba mzigo mzito mno hivyo basi watu wawe na tahadhari wasisogee karibu.

Kuna watu wengi, ikiwemo wanawake waliojitanda mitandio mirefu mno na buibui ndefu nyeusi. Wameketi chini ya viti vyeupe. Wanasikiliza jambo fulani.

Shimo la kisanaa linaloashiria vile watu kitambo walivyokuwa wakiishi. Kuna ngazi za kutumia mbao na miti ya fito za kitambo. Chini kuna bwawa dogo la maji.

Gari hili lina rangi tatu tofauti: nyeupe, samawati na nyeusi lina magurudumu takriban manane lililogeshwa chini ya jengo lililo na mabati.

Hiki ni kituo cha utoaji wa huduma tofauti kwa wananchi. Ndani yake kuna mgeni aliyewasili. Amevaa shati jeupe lililo na koti nyeusi. Ana mwonekano wa kucheka.

Sehemu hii ni pahali pakuuzia vifaa vya umeme, ikiwemo TV , mashinee za kufulia na kukausha nguo.

Ufuoni mwa bahari kuna maji yaliyotulia kumaanisha hakuna upepo mkali. Madau madogo madogo yako ndani. Kando yake ni mchanga uliokuwa naalama za nyayo za watu kupita. Jua linaonekana kutokomea.

Hapa ni ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe pamoja na miti iliyochimbwa ndani ya ardhi. Maji yanaonekana kuwa na upepo mkali sana pamoja na matawi yaliyoko kando.

Jengo hili la ghorofa liko na taneli refu sana iliyo na rangi nyeupe lina milango mingi ya kuingilia na ya kutokea kuna mlingoti uliyo na bendera.

Hili ni lango kuu la Shule ya Kibinafsi ya Kiislamu Kenya. Limepakwa rangi ya samawati pamoja na nyeupe. Nje yake kuna magari yanayoelekea.

Baharini kuna meli mlango wake uko wazi watu wengi wanaoabiri ndani kwa minajili ya kusafirishwa ng'ambo nyingine. Kwa umbali kuna majengo makubwa meupe anga iliyo na mawingu meupe inaashiria kuwa hali ni tulivu.

Raisi wa Kenya mheshimiwa William Ruto anakubaliana na mkataba maalum kwa kuandika. Kando yake akiwa mkewe Rachael pamoja na majaji na watu mbalimbali waliohudhuria shughuli hiyo.

Msalaba ulioko ukutani ukiashiria dhehebu la kidini kanisa. Wamama wamesimama mbele wakiwa na mashati meusi na sketi nyeupe wakiwa na vipaza sauti wanaimba. Wavulana walioshika gitaa, TV iliyoko.

Hawa wanaashiria kutoka katika jamii ya kimijikenda. Wanaume wamevaa mashati meupe pamoja na shuka zilizo na mistari meusi na mekundu. Wanawake wamesonga aina ya...

Bahari imejaa maji pomoni. Meli ya rangi ya samawati na nyeupe iliyobeba wasafiri pamoja na mizigo, juu anga inaonyesha kuwa ni masaa ya jioni. Kuna taa ziwakazo ndani na nje ya bahari.

Jengo hili lililo na maandishi ya Kiarabu juu yake, linaashiria kuwa ni dhehebu la Kiislamu yaani msikiti. Nje yake kuna watu waliosimama kwa njia tofauti.

Mchanga huu mweupe ukiashiria ufuoni mwa bahari. Kuna taka za kukauka zilizozagaa pembeni. Kuna maji yanayobebwa na upepo, kando yake ni manyasi yaliyochipuka yenye rangi ya kijani.

Jengo hili linaashiria hoteli. Lina kuta zilizopakwa rangi nyeupe na mandhari yake yako na miti mingi iliyo na rangi ya kijani. Kuna nembo inayoashiria samaki.

Ufuoni mwa bahari kuna aina ya madau tofauti ndani yake yakiwa na watu tofauti ikiwemo watalii ambao wana rangi nyeupe, kando yao ni waafrika.

Kuna bajaji zinazopita, kuna mataa kuashiria kuwa ni usiku. Anga, mawingu yake ni meusi, kuna majumba marefu yalioko kando kando, yenye rangi nyeupe.

Bahari hii ina maji yaliyojaa pomoni. Juu yake ni anga ilio na mawingu meupe. Kando kuna mawe yaliyo na vyuma vinavyoashiria jambo ama kitu fulani.

Ndani ya maji kuna madau mawili tofauti moja likiwa na mtu aliyesimama nje. Lina maandishi matatu yaliyochorwa kwa rangi nyeusi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna maji yanayobebwa na upepo. Kando yake kuna mchanga mweupe, kuna minazi mirefu iliyo na matawi membamba. Angani kuna wingu leupe likiashiria kuna utulivu.

Jumba hili linaashiria dhehebu la kiislamu kuna watu walioketi wameinua mikono yao juu na kuinamisha vichwa wamevaa kofia pamoja na kanzu nyeupe wengine wamevalia miwani na saa

Anga hii inaonyesha kuwa na mawingu yaliyo na rangi nyeupe. Chini yake kuna majengo yaliyojengwa ya ghorofa refu sana, yaliyoezekwa kutumia matofali.

Mchanga mweupe kwa ufuo wa bahari kuna dau lililopinduliwa limewekwa sakafuni. Vibanda vilivyojengwa kutumia magunia, miti pamoja na paa la makuti lililo kando ya miti ya kijani.

Hivi ni vitambulisho vilivyofungwa makundi. Vina chapa ya kuashiria kuwa ni vya Kenya. Kuna nyuso za watu pamoja na majina yao.

Ufuoni mwa bahari kuliko na mchanga ulioloa, kuna maji yanayopigwa na mawimbi makali ya upepo. Watu wamesimama kando wakiwa mmoja amevaa shati leupe.

Kunaashiria fuoni mwa bahari, kuna dau lililo ezekwa juu ya mchanga kando yake kuna mwanaume anayeonekana kuwa dini ya kiislamu kwa sababu amevaa walahi pamoja na shati nyeupe lililo na maandishi.

Kituo hichi kinaashiria kuwa ni cha afya. Kina watu wawili tofauti ikiwemo daktari aliyevaa miwani na shati jeupe pamoja na saa. Kando yake kuna muuguzi aliyekuja kuhudumiwa.

Hili ni dau lililo ndani ya bahari iliyo jaa maji pomoni. Likona bango la kitambara cheupe lililoandikwa maandishi meusi yanayosema kwamba "Heri ya kuzaliwa" pamoja na makopa ya mapenzi.

Kuna watu wengi ikiwemo raisi wa kenya mheshimiwa William Ruto akiwa na jaji mkuu Martha Koome na wengine wengi wanaonekana kusalimiana na kufurahia kwa pamoja.

Ufuoni mwa bahari kuna maji yanayoonekana kubebwa na upepo. Kwa umbali kuna watu waliosimama, vibanda vilivyojengwa na paa za makuti. Chini yake kukiwa na vitanda vya kupumzikia.

Hichi ni chuo cha ufundi cha kusomea masomo ya kislamu yana maandiko ya kiarabu yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi. Jengo hilo limejengwa kutumia mawe madogo pamoja na madirisha yenye maandishi.

Gari kubwa aina ya lori , mlango wake huku nyuma kukiwa umefunguliwa ili kupakia mzigo kutumia tingatinga kando yake kuna mtu aliyesimama mwenye kipara.

Kituo hiki cha sanaa cha kuhifadhia vitu vya kitambo Kiko mkoani Lamu, kibao hicho kimetengenezwa kutumia miti iko na minyororo miwili iliyofinika bango hilo kuibiwa, kuna milango mingi pamoja na minazi.

Watu ni wengi, ikiwemo, Mweshimiwa Raila Odinga pamoja na Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Wakiwa wamevaa kanzu nyeupe pamoja na vitambara walivyofunga vichwani vyao, wakionekana wakishika marungu.

Soko hili linaashiria kuwa ni la kitambo kwa sababu limebomoka. Kuna miti iliyomea ndani yake iliyo na matawi madogo ya rangi ya kijani. Kuna mawe madogomadogo yali.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga mweupe pamoja na mimea iliomea kando kando. Maji yale yanaashiria kuwa kuna upepo mkali.

Haya yanaashiria ufuoni mwa bahari; kuna dau lililoezekwa juu ya mchanga mweupe, manyasi yaliyo ya rangi ya kijani, minazi mirefu na miti aina mbalimbali.

Bahari ilio na maji pomoni, meli mbili zina madirisha madogo madogo. Rangi yake ni ya samawati. Zimebeba abiria. Kwa umbali ni majengo pamoja na miti yenye rangi ya kijani.

Mchanga mweupe ufuoni mwa bahari, taka zilizozagaa pembeni, watu kwa mbali wanaoonekana, maji yanayopigwa na upepo mawimbi makali, miti ya kijani inaonekana kwa mbali.

Mkono wa mwanamke ulio na vidole vitano kiganja chake kikiwa kimechorwa maua kutumia hena au piku. Amejifunga mtandio pamoja na buibui.

Vara vya kila rangi. Nyeupe, nyekundu, samawati vilivyowekwa angani pamoja na watu wengi wa dini ya kiislamu waliosimama wakiwa wamevalia kofia pamoja na makanzu meupe.

Hapa kinaashiria kuwa ni ufuoni mwa bahari kuna maji, mchanga pamoja na majumba yaliyojengwa kando yake. Kuna miti ya aina ikiwemo minazi mirefu, iliyo na matawi membamba.

Picha hizi mbili tofauti zina magari moshi. Moja likiwa kwenye kituo kikuu cha mombasa kungojea abiria kuabiri na lingine liko katikati ya misitu linaendelea na safari yake

Hili ni duka la kuuzia viatu kuna kila aina ikiwemo vya wanaume na wanawake kuna rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi ya kijani vimewekwa juu ya kabati.

Hiki kinaashiria kwamba ni cha kuelimisha wanawake kuhusu jambo fulani. Watu hawa wamevaa nguo za kila aina ikiwemo vitambara vyeupe, vyekundu na vyeusi, wakiwa wameketi kwenye viti.

Ni mweupe juu yake kuna mimea tofauti iliyochipuka inatambaa ikiwa na majani ya kijani mafupi pamoja na maua kwa umbali kuna manyasi

Kibao hichi kinaashiria kuwa kuna jumba la kisanaa la Krapf Memorial Rabai linalofunguliwa kila siku masaa ya saa mbili asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni.

Barabara hii ya lami ina aina tofauti za usafirishaji wa abiria na mizigo ikiwemo bajaji na magari madogo. Kuna watu wanaovuka pamoja na majengo yaliyojengwa kando yake ya ghorofa.

Ni baharini kuna maji juu kwa anga kunaonyesha jua linalo taka kutokomea mawingu yanaashiria giza kando yake kuna miti iliyo na majani.

Ndani ya dhehebu hili linaonekana kuwa ni kanisa la Kikatoliki. Mbele yake kuna skofu alievaa taji kichwani kwake. Sanamu zilizowekwa ukutani na watu waliosimama kusikiliza.

Mchanga mweupe unaotoka baharini. Kando yake ni vijumba vingi vilivyotengenezwa kutokana na paa ya makuti. Chini vikiwa na vitanda vilivyo na rangi ya samawati.

Jengo hili lina chapaa inayoonyesha kuwa ni dhehebu la kanisa PEFA. Limejengwa kutumia udongo na miti. Nje yake kuna wanaume wawili waliosimama.

Hapa ni ufuoni mwa bahari kuna michanga mieupe iliyo na alama za nyayo za watu kutembea. Kando yake ni maji pamoja na dau lililoko ndani kuna waogeleaji wanao...

Jumba hili linaashiria dhehebu maalum la kuabudia. Kuna kibao nje kilichoandikwa Kanisa la Nyali. Kando yake kuna miti mirefu pamoja na manyasi mafupi, yaliyo na rangi ya kijani.

Kituo cha serikali kinachotoa huduma kwa wananchi wote ikiwemo polisi. Watu, mmoja wao akiwa amevaa barakoa, shati jeupe lenye mistari mekundu.

Watu hawa wameketi kando ya kiwanja wakiwa wanashabikia kikundi fulani cha wachezaji. Wamebeba bendera zinazoashiria nchi yetu ya Kenya .

Watu wengi waliovalia mashati yaliyo na nembo ya Sportpesa. Wameinua mikono juu wakishangilia ushindi wa kikundi fulani cha uchezaji. Wameketi kwenye viti vyao wakiuangalia mchezo huo.

Maandhari haya yana watu tofauti ikiwemo rais wa kenya mheshimiwa William Ruto pamoja na jaji mkuu wa kenya mheshimiwa Martha Koome wakiwa wamesimama pamoja na wengine.

Jumba hili linaashiria kuwa kuna shughuli maalum linaloenda kufanyika. Limepambwa na vitambara meupe pamoja na maua yaliyo mwagwa chini ya sakafu, mengine yakiwa juu ya viti.

Gazeti hili ni la kitambo mno. Kuna maandishi makubwa ya kimombo yanayosema lina historia ya misikiti nchini Kenya. Kuna picha tatu hapo, moja ikiwa na bahari pamoja na majumba tofauti.

Mahali hapa kunaashiria kuwa ni makaburuni kuna misalaba mirefu iliyo chorwa na chapaa nyeusi ikapakwa rangi nyeupe. Iko chini ya miti mirefu pamoja na manyasi yaliyo tapakaa yaliyo na rangi ya kijani.

Dhehebu la kidini la kanisa Shiloh. Mbele yake kukiwa na msalaba uliochorwa wa rangi nyeupe, madirisha meusi. Kando yake mti mrefu wa matawi ya kijani.

Mahali hapa kunaashiria uwanja wa kucheza mpira. Kuna watu mbalimbali ikiwemo mashabiki pamoja na wachezaji waliovaa mashati yaliyo na chapaa ilioandikwa majina yao pamoja na nambari.

Kuna watu tofauti, wakionyesha jamii ya wamijikenda. Wamevaa mashuka ya rangi aina. Kuna jumba mbele yao, lililojengwa kutumia makuti na kuta za udongo.

Jengo hili ni la dhehebu la kiislamu, kumaanisha msikiti. Limepakwa rangi nyeupe pamoja na kijani kibichi. Nje kuna pikipiki inayopita iliyobeba abiria aliyevaa kofia pana pamoja na bagi ya mkononi.

Ndege iliyoashiria kupaa. Angani kuna mawingu yaliyotulia ya rangi nyeupe. Chini yake, ni vijumba vinavyoonekana kwa umbali, pamoja na maji ya baharini.

Watu aina tofauti, wakiwemo wazungu, walio beba mabagi yao nyuma ya migongo. Maji ya baharini, madau yakuvukisha watu ng’ambo, nyingine miti tofauti.

Dhehebu la kidini linaloashiria kanisa liko na msalaba mrefu juu yake na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati na rangi nyeupe.

Juu ya matawi haya madogo ya mti yenye rangi ya kijani, kuna ndege mdogo aliyepanua mdomo wake anataka kutoa sauti. Angani kuna hali tulivu ya anga.

Viti vyekundu na samawati kuna watu walioketi wamevaa barakoa ikiwemo wavulana na wanawake kuna wachezaji mmoja aliyeshikilia mpira na mwengine wake anamzuia kurusha wakiwa wamevaa sare tofauti.

Hoteli hii ni kubwa mno lina viti vya kila aina zilizo ya rangi nyeusi pamoja na meza zilizo na vioo, imejengwa kutumia makuti kando yake kuna miti ya aina na minazi mirefu mno.

Sehemu hii imejaa vitu tofauti ikiwemo barabara ya kupitisha magari iliyojengwa juu ya maji, kuna majumba makubwa ya kifahari.

Kiwanja hichi kinaashiria kuwa ni cha upaaji na ushukaji wa ndege. Kuna magari pia, pamoja na watu wanaohudumu katika kituo hicho.

Chumba cha sanaa cha kuhifadhia vyombo vilivyotumika kitambo. Hii ikiwa ni pembe iliotumiwa kufulizwa ili kuarifu kuwa kuna mkutano.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna maji yanayoashiria kuwa kuna upepo uliotulia. Anga inadhihirisha kuwa ni masaa ya jioni yaani kunaelekea usiku.

Eneo hili liko na watu takriban wanane kati yao wakiwa watalii walioketi na kutazama wanyama kutumia kioo kilichotengenezwa ndani.

Jumba hili lililojengwa kutumia mabati lina ashiria kuwa ni hoteli kwa sababu lina fuka moshi. Kuna meza nje yake chumvi, unga wa ngano, jiko lililo na sufuria.

Maandishi haya ya kiarabu, yaliyo na rangi nyekundu nyeusi yanaashiria kwamba huu nao ni msikiti. Dirisha lake likona vyuma vilivyo na matundu madogo.

Mahali hapa kunaashiria kuwa ni msikiti. Ndani yake kuna watu baadhi wakiwa wamesimama na kuketi. Wamevalia kanzu nyeupe pamoja na kofia nyeupe.

Kuna gari kubwa ya aina ya lorry ya kubebea mizigo imefunikwa na tonobari ya samawati juu yake ni waya ya umeme zilizopitishwa kando kuna jumba refu leupe pamoja na lengine lililo chakaa.

Mahali hapa kuna bwawa dogo la maji, linayoashiria kuwa kuna shughuli za kuogelea. Kando yake kuna vitanda vilivyowekwa vya kujilaza baada ya kutoka ndani ya maji.

Mchanga huu mweupe unaashiria kuwa ni ufuoni mwa bahari. Kuna vyuma vya kupiga zoezi ili kupasha misuli moto, kuna mahali kwa kuketi kulikotengenezwa na miaa.

Dhehebu la kiislamu msikiti wa Masjid Swafah ulio na rangi nyeupe na kijani kibichi, maandishi meusi madogo. Chini yake ni mwanamke aliyejifunga mtandio njee ya lango kuu.

Mahali hapa kunaonyesha kuwa kuna uuzaji wa bidhaa tofauti ikiwemo magodoro ya kulalia yaliyowekwa ndani, yaliyopangwa kwenye kabati, kuna viatu vya kutembelea.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, kuna maji yanayobebwa na upepo. Kando yake kuna mtu anayetembea, aliyevaa shati la samawati pamoja na kofia.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, kuna madau tofauti yaliyoekezwa kando yake. Ni majumba makubwa ya ghorofa yaliyopakwa rangi nyeupe, pamoja na maandishi yaliyoandikwa.

Hapa kuna sheria kuwa ni makaazi ya kulala kwenye hoteli. Kuna milango ya vyoo pamoja na vitanda vilivyotandikwa shiti nyeupe.

Jengo hili kubwa la ghorofa lina rangi nyeupe na chapaa yenye maandishi madogo yanayosema SHIV MANDIR. Chini yake kuna magari yaliyoegeshwa pamoja na lango kuu la kuingilia.

Kuna magari madogo yanayoendeshwa kwenye barabara ya lami kando yake kuna majumba makubwa likiwemo lililozungushwa na seng'enge ya kutumia matofali pamoja na simiti.

Watu hawa tofauti wanaume na wanawake, waliovalia masuti za aina, wameshika kitabu kumaanisha kuwa wameingia katika mkataba fulani.

Dhehebu hili linaashiria kuwa ni kanisa la katoliki. Nje yake kuna watu tofauti ikiwemo mapadri waliobeba majani kuashiria siku ya matawi duniani.

Ndani ya jumba hili kunaashiria kuwa msikitini, mbele yao ni maalim aliye simama anaonekana kuwa na mwonekano wa kihindi, amevaa kofia na kanzu. Mbele yake ni watu walioketi wanamsikiliza.

Hiki ni kiwanja cha usafirishaji ikiwemo upaaji na ushukaji wa ndege. Kuna magari tofauti yanayotumia kushukisha mizigo kutoka kwenye vyombo hivyo vya usafiri.

Dhehebu hili lililo na nembo za chapa za wanyama pamoja na wanadamu juu ni la dhehebu la kihindi. Kuna watu wawili walioko ndani mmoja akiwa mtoto amevalia kanzu nyeupe na suruali nyeupe. Mwingine ni mzee.

Juu ya meza hii kuna vijitabu vidogo na chapa ya mhuri wa Kenya vimeekwa kimakundi vya rangi ya samawati pamoja na karatasi yenye rangi nyeupe na maandishi meusi.

Mahali pa sanaa inayotengeneza vitu kutumia miaa ikiwemo: vikapu, mikeka, iliyoegeshwa juu ya miti. Kando yake ni gari.

Kuna watu tofauti wanaohudumia wananchi. Wamevaa barakoa za samawati na nyeusi, wakionekana kushikilia kitambulisho cha nchini wakiwa wanaangalia mbele.

Watalii hawa walioshukishwa kwenye ndege wamebeba mabegi yao wengine wakiwa tayari kupigana picha kando ya uwanja wa ndege.

Mchanga hii meupe na mingi ikiashiria kuwa ni ufuoni mwa bahari. Kando yake kuna takataka zilizokauka. Kwa umbali kuna majengo yaliyojengwa kutumia miyaa na makuti. kuna miti ya maziwa pamoja na mnazi mrefu.

Ni uwanja wa ndege iliosimama. Ina madirisha mengi na maandishi yaliyoandikwa Kenya Airways . Ndani yake kuna rubani. Chini wahudumu wengi wamesimama wakihudumia.

Mandhara haya yanaashiria ufuoni mwa bahari. Kuna maji yanayodhihirisha kuwa kuna upepo mkali unaopiga. Kuna mchanga ulioloa.